Mgonjwa mmoja ambae ni mwanamke akipatiwa huduma za meno na madaktari wawili wakiume. Mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti maalumu cha daktari wa meno, huku amevaa vazi la kulinda nguo zake. Mdaktari wote wawili wamevalia mavazi maalumu ya kliniki, ikiwemo barakoa, jozi za kinga na miwani ya kujikinga, ikionyesha utaalamu na kuzingatia usalama wakati wa matibabu.

Eneo la mapokezi katika kliniki ya meno, kuna mlango wa kioo ulio na nembo au jina la kliniki. Hii inaonesha huduma za afya hasa huduma za meno, zinazotolewa katika kliniki hii maalumu.

Mwanamke mmoja mgonjwa akiwa amelala kwenye kitanda cha uchunguzi, na daktari mmoja akiwa anachunguza afya ya kinywa, aliyeva barakoa ya rangi ya bluu pamoja na glavu mkononi, kukiwa na nesi anayemsaidia daktari ili kuweza kuangaza kinywa cha mgonjwa huyu.

Mgonjwa mmoja mwanamke akiwa amelala kwenye kiti cha chunguzi wa meno wakati wa matibabu. Daktari amevaa galvu na anatumia kifaa cha kisasa cha taa ya bluu kukagua na kutibu meno ya mgonjwa. Taa hii inatoa mwanga mweupe na mng'ao wa bluu ndani ya mdomo wa mgonjwa, jambo linaloweza kutumika kwa matibabu mbalimbali kama vile ugandishaji wa gundi ya meno.

Mafuriko makubwa yanayotokana na kunyesha kwa mvua nyingi na kubwa, watu wakiwa wameshikilia miamvuli na mwanamke mmoja akiwa anapatiwa msaada wa kunyanyuka. Uwepo wa mafuriko haya huhatarisha afya ya jamii, kwani husababisha magonjwa na kuharibu miundo mbinu ya barabara.

Watu kadhaa wakiwa kwenye eneo la wazi wakiendelea na zoezi la upandaji wa miti, watu hawa wakiwa wamechuchumaa na wapo watu wawili wakiwasimamia. Hii inaonyesha jitihada za upandaji wa miti, ili kutengeneza hali ya hewa safi na kuweza kuendeleza au kuboresha afya ya jamii.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika wakipanda mche mdogo kwa kushirikiana ikionyesha kazi ya pamoja katika kupanda na kutunza mazingira, hii inaonyesha shughuli za uhifadhi wa mazingira na afya ya mazingira, ambapo upandaji wa miti ni muhimu kwa ajili ya kuboresha hali ya hewa na kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Eneo maalum likiwa na uoto wa asili kama vile nyasi zenye rangi ya kijani kibichi na kwa mbali kukiwa na miti mirefu yenye kijani kibichi, hii ikiwa ni sehemu maalumu ya utoaji wa huduma ya afya ya jamii.

Mafuriko makubwa katika barabara yenye shughuli nyingi, ambapo magari yamekwama na maji mengi yamefunika barabara, kuna watu wamesimama pembeni wakishuhudia hali hii, ambayo huatarisha afya ya jamii, kwani husababisha magonjwa na uharibifu wa miundombinu.

Eneo la hospitali kukiwa na jengo refu lenye rangi ya kahawia, pamoja na bustani ambayo hutumika pale ambapo tukio la moto litakapotokea watu hukusanyika kwenye eneo hili. Uwepo wa majengo haya huashiria kwamba eneo hili ni mahususi kwa ajili ya upatikanaji na utoaji wa huduma za afya.

Watu kadhaa baadhi yao wakiwa wameketi na wengine wamesimama, na mbele kukiwa na magari aina ya ambulensi, zikiwa zimepaki. Hii uashiria kwamba ni sehemu ya kusubiria wagonjwa ambao wanaingizwa hospitalini, kuweza kupata matibabu.

Ndani ya hospitali ambapo wagonjwa kadhaa wameketi na wengine wamesimama. Hii ikiwa ni sehemu ya kungojea kuitwa kwa daktari ili kuweza kupata matibabu. Hii inaonyesha hatua nzuri za utoaji wa huduma za afya kwa wananchi.

Kundi la wataalamu wa afya na wanafunzi wa maswala ya matibabu, wakiwa wamesimama na wengine wameketi, wengi wao wamevaa makoti meupe ya kitabibu na wengine wamevaa fulana zenye vitambulisho shingoni. Ikionesha kuwa wako katika kampeni ya kutoa huduma za afya au uchunguzi wa afya kwa jamii.

Mtoa huduma ya afya ambaye ni daktari wa watoto akimchunguza mtoto mdogo aliyekaa kitandani na mama wa mtoto ameketi karibu naye. Wamekaa kwenye kitanda katika wodi ya hospitali, dakitari ameshika kara tasi akirekodi mwenendo wa matibabu ya mgonjwa, mandhari hii inaonesha huduma ya afya kwa watoto.

Mtaalamu wa afya ambaye ni mwanamke, akiwa amevaa nguo za matibabu na akiwa na kifaa maalumu aina ya stetoskopu shingoni, amekaa kwenye dawati na anaandika kwenye fomu au rekodi. Mtaalamu mwingine mwanaume akiwa pembeni yake akifanya kazi, hii inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi kumbukumbu za wagonjwa.

Mwanafamasia mmoja qkiwa maesimama mbelw ya rafu zenye dawa nyingi na vifaa vya matibabu, amevalia koti jeupe na ameshika karatasi yakiwa ni maagizo ya daktari au orodha ya dawa akiwa anatafuta au kuangalia dawa kwenye rafu, ikionesha jukumu muhimu la wahudumu wa afya katika kutoa huduma za matibabu.

Wataalamu wawili wa maabara wakiwa kazini katika mazingira ya kitabibu yaliyosafi na ya kisasa mbele ameketi mtaalamu wa kike akifanya kazi kwa umakini mkubwa, ndani ya kabati maalumu la usalama wa kibaolojia ambalo tumika kushughulikia sampuli ya hatarishi au zinazohitaji mazingira maalumu yasiyo na vijidudu.

Wataalamu wawili wa afya, wakiwa ndani ya chumba cha matibabu au upasuaji. Mtaalamu mmoja aliye mbele amevaa barakoa usoni na ameshika kifaa cha matibabu, yuko mbele ya mashine kubwa ya matibabu yenye skrini inayoonyesha grafu au data za mgonjwa.

Mtoa huduma ya afya ya watoto, katika wodi ya watoto wachanga. Mwanamke huyu amesimama karibu na ya mashine maalumu ambayo hutumika kuwasaidia watoto wachanga waliozaliwa kabla ya wakati wao au wenye matatizo ya kiafya, pindi wanapozaliwa.

Mtoa huduma ya afya ya watoto akiwa amesimama ndani ya chumba maalumu chenye mashine ambayo husaidia watoto waliozaliwa kabla ya wakati wao, mtoa huduma huyo amemshika mtoto, na hii inaonesha upatikanaji wa huduma bora za afya kwenye hospitali.

Daktari mmoja aliyevalia mavazi rasmi ya kazi akiwa amesimama kando ya mzazi wa mtoto akiwa amemleta mtoto wake na aliyelazwa kwenye kitanda cha uchunguzi daktari huyu amevaa barakoa kwa ajili ya kijikinga, na hii huashiria otoaji wa huduma ya uchunguzi kwa watoto.

Mhudumu wa afya au muuguzi akiwa amevaa barakoa na sare nyeupe, akiwa anamchoma mtoto mdogo sindano ya chanjo. Mama wa mtoto amembeba mtoto huyu na kumshika vizuri. Hii ni inaashiria huduma za afya kwa umma, ambapo chanjo hutolewa ili kuzuia magonjwa na kuboresha afya ya jamii hasa kwa watoto.

Shughuli ya afya ya umma ambapo mtaalam wa afya anatoa chanjo kwa mwanamke aliyeketi kwenye mazingira ya kijijini, mtaalamu huyu wa afya amevaa koti jeupe barakoa na glavu akifuata taratibu za usafi na kujikinga, hii inaonyesha juhudi za serikali ya mashirika ya afya kufikisha huduma muhimu za kinga kama vile chanjo katika jamii hata zile zilizo mbali ili kudhibiti magonjwa na kuimarisha afya ya umma.

Mtoa huduma mmoja aliyevalia fulana yenye rangi ya bluu akiwa ameshika sindano akifyonza dawa itokayo kwenye chupa ndogo ya glasi ,hii, huashiria juhudi za utoaji wa chanjo kwa jamii ili kukinga jamii na magonjwa mbalimbali.

Mmea ambao hutumika katika utengenezaji wa dawa za asili, maua yake yakiwa na rangi nyekundu, kwa kawaida mzizi wa mmea huu hutumika kutibu magonjwa mbalimbali, ikiwemo maumivu ya viungo.

Mmea wenye majani au maua yenye rangi tofautitofauti ukiwa umepandwa vizuri kwenye bustani, mmea huu hutumika katika shughuli za kutengeneza dawa za asili na hutumika katika jamii zinazotumia dawa za asili au dawa za jadi.

Kifungashio maalumu chenye rangi ya kijivu, kikiwa kimebandikwa karatasi yenye rangi za njano, kijani pamoja na nyeusi. Ndani ya kifungashio hiki kuna dawa ya jadi au ya asili, ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Mti maalum wenye majani yenye rangi ya kijani kibichi inayostawi vizuri ndani ya bustani, uwepo wa majani haya pamoja na mti huu hutumika kwaajili ya utengenezaji na utayarishaji wa dawa za jadi ambayo hutibu magonjwa kadhaa.

Dawa yenye rangi ya kijani, iliyoandikwa kwa maandishi yenye rangi nyeupe na maandishi meusi yakiwa yanaashiria tiba asilia, hii inaashiria matumizi ya dawa za jadi ambazo hutengenezwa na miti shamba.

Limao ambalo limekatwakatwa na kuwekwa kwenye kikombe, kando kukiwa na asali; hii inaashiria utengenezaji wa dawa za asili ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali, kama kukereketwa kwa koo.

Chupa nyingi zenye vimiminika vyenye rangi tofauti tofauti vikiwa vimepangiliwa vizuri kwa mpangilio msafi, ndani ya chupa hizi kukiwa na dawa za jadi ambazo ziko tayari kuuzwa kwa wateja na hutibu magonjwa mbalimbali.

Vyombo mbalimbali vya utengenezaji wa dawa za asili ambavyo ni maarufu katika tiba ya jadi, kuna mchanganyiko wa mimea ya kijani kibichi, chupa ndogo za glasi na kinu cha kutwanga mimea hii. Hii inaonyesha jinsi dawa za asili zinavyotengenezwa kutoka kwenye mimea mbalimbali, na jinsi zinazotumiwa katika matibabu ya jadi.

Tunda aina ya papai likiwa limekatwa nusu na lina mbegu au matetele yenye rangi nyeusi katikati, tunda hili hutumika katika tuengenezaji wa dawa za asili ambao ni maalumu katika kutibu magonjwa mbalimbali.

Meza iliyojaa chupa nyingi zilizojaa dawa mbalimbali